Ni ukulima usiohusisha udongo. Ukulima huu ni ukulima ambao, mimea inapandwa ndani ya mabomba. Maji yananyunyuziwa kwenye mabomba hayo, na mbolea, na imeeza kupangwa katika safu nne. Safu ya kwanza, inapelekea safu ya pili na hivyo hadi safu ya mwisho. Mbolea na maji.

Huu ni ukulima usiohusisha udongo. Ni ukulima ambao unapandwa mimea kwenye mabomba. Ukulima huu unahusisha maji na mbolea tu. Alafu maji unapitia kutoka bomba moja hadi bomba nyingine kwa ajili ya kuweza kukuza mimea hii kwa njia nzuri kupitia mbolea.

Hichi ni kilimo kisicho husisha udongo wowote, ni kilimo bila udongo; ambapo mabomba yanaweza kupita hapo katikati na maji yatakua yanapita ndani ambayo inafanya mimea waweze kumea kwa njia ya kutumia virutumbishi vya mbolea na maji pekee pasipo na udongo wowote.

Huu ni ukilima usiotumia udongo ambapo mabomba mengi ya kupita. Mimea imeweza kupandwa katikla mabomba hayo ili kwamba yanaweza kupata maji na rutuba kuweza pia kuna mbolea zinaweza kuweka pale ndani. Ni aina ya haidropoliki ya ukulima.

Huu ni ukulima ambao hauhusishi udongo. Ni ukulima ambao unafanywa kwenye mabomba. Mabomba yameweza kupangwa kwa njia nzuri, mimea inamea ndani ikinyunyiziwa maji na mbolea imeweza kupangwa vizuri kwa mabomba meupe.

Huu ni ukulima usiohusisha udongo. Ukilima ambao mimea inaweza kupandwa kwenye mabomba, ambapo inaweza kuruhusu maji kuwekwa kwenye mimea hii, na ni ukulima ambao ni mbolea tu na maji ndio yanayohusika kwa ajili ya kuweza kufanya mimea hii iwezekukua vizuri. Kuna mabomba ambayo yameweza kupita hapo, kuna bomba ya kijani, bomba nyeusi, nyeupe ambayo imezungukia kwenye uwanja huu.

Ukulima usiohusisha udongo, ni ukulima ambao wanatumia mabomba, maji na mbolea ya njia inayohusika katika ukuzi wa mimea. Bomba zimeweza kupita kutoka eneo mmoja hadi eneo lingine kwa ajili ya usambazaji kurahisisha usambazaji wa maji kutoka eneo moja, kutoka bomba moja hadi bomba lingine. Mabomba haya ni mabomba ambayo ni ya rangi nyeupe yote matatu.

Ni ukulima ambao hauhusishi udongo wowote, ukulima ambao unahusisha maji na mbolea. Ambapo mimea imeweza kupandwa kwa mabomba, kupitia kwenye mistari mistari. Kuna mashine yenye inaonekana pale juu kwa ajili ya kuwezesha mimea hii, usambazaji wa mbolea na hata pia maji kwa kiwango kizuri kwa ajili ya ufanikisho wa mbolea.

Ukulima usiohusisha udongo . Kuna mimea ambayo imeweza kupandwa ndani ya mabomba, mabomba meupe, yameweza kupandwa katika mistari minne. Kuna mabomba ambayo yameweza kupita pale ambayo yanasambaza maji kupeleka kwenye mimea hii kurahisisha ama kusaidia mimea hii iweze kukua vizuri.

Ukulima usiohusisha udongo unajulilikana kama haidroponi: Haidroponi ni ukulima ambao kwa kweli maji tu ndio yanayohitajika katika ndoo na kemikali kidogo ya mbolea kama kuweza kuwezesha mmea kuweza kukua vizuri.

Ukulima usiohusisha udongo wa kawaida ni ukulima ambao unahusisha maji na mbolea. Maji imeweza kupitishwa, bomba limeweza kupitishwa kutoka kwenye tanki ya chini kupitisha maji kwenye besheni sehemu ambao mmea huu umewezwa kuwekwa kukuzwa vizuri. Mmea huu umeweza kuipigiliwa kwenye mbao mfano iweze kukua bila udongo.

Ukulima ambao hauhusishi udongo. Ni ukulima ambao unapitishwa maji kwenye mabomba, na mbolea, kwamba iweze kuufanya mimea iweze kukua vizuri. Mabomba yameweza kupita mambomba kadhaa, ni meupe, ambayo yanaonekana kuwa yanasambaza maji na mbolea kwa urahisi zaidi kwa ajili ya mimea kukua.

Ukulima usiohushisha udongo. Ukulima ambao unahusisha maji na mmea. Ukulima ambao inaitwa haidroponiki. Haidroponiki ni ukulima ambao unasaidia hasa mimea ambao huenda udongo una kemikali ambazo huenda zikadhuru mimea.

Ni shamba, shamba ambalo limeweza kutunzwa vizuri na imeweza kunawiri vizuri. Imeweza kupandwa mboga na ambayo imeweza kupandwa katika eneo hili ni aina ya kabeji. Kabeji imeweza kunawiri vizuri katika shamba hili ambao mkulima yuko tayari kwa ajili ya kuweza kuvuna mazao yake.

Kuna wanadada watano wapo shambani. Ni wafanyakazi wa shamba hili. Wanapalilia shamba kwa ajili ya mimea ambayo ipo shambani. Kuna mimea kadhaa ambayo imeweza kumea katika shamba hili ikionekana kwa mbali.

Shamba kubwa inaonyesha ukulima unaendelea katika maeneo haya. Ni ukulima wa, wanapanda mananasi. Mananasi yameweza kukua vizuri, na inayoashiria kwamba eneo hili ni eneo ambao ukuzi wa mananasi unafanya vizuri sana.

Ni eneo ambalo majani chai yameweza kumea vizuri, yako tayari kwa ajili ya kuweza kuchumwa. Wanadada hawa wawili wako tayari wanachuma majani chai, kwa ajili ya kuweza kuyapeleka kwenye huenda kiwanda, yaweze kusiagwa. Hapa karibu na majani chai haya, kuna miti ambayo imeweza kumea vizuri, kwa ajili ya kuweza kuleta mandhari haya, yaweze kuleta kuwa mazuri. Miti inapopandwa mara nyingi, huleta mvua na kusababisha majani chai kukuwa vizuri.

Huu ni ufungaji wa kuku wa kisasa ambao wameweza kuwekwa sehemu moja. Kuku hawa wameweza kuwekewa maji na katika makopo haya maji yameweza kuwekwa na kutiwa dawa. Hawa kuku wanaweza wakapata vyakula kwa wakati unaofaa na hata pia kuweza kupata lishe wakiwa kwa pamoja.

Ufugaji wa kuku. Kuku wapo wengi humu ndani. Maji imeweza kuwekwa kila sehemu, kwamba kuku waweze kupata maji na chakula. Imeweza kupitiishwa bomba katikati kwa ajili ya kuweza kusambaza maji, kwa ajili ya kuku hawa ambao ni wa kisasa.

Mkulima anatenganisha vitunguu vyake, huenda ni baada ya kuweza kuvitoa shambani, kuvuna vitunguu kutoka shambani. Upande wa kushoto inaonyesha ni vitunguu vina rangi karibu ya nyekundu, kuonyesha ya kwamba vimeweza kukomaa na upande huu mwingine, ni ishara kwamba vitunguu hivi huenda bado havijakomaa. Kuweza kuvitenganisha itaweza kuleta urahisi, wa kuweza kuviuza kwa kiwango kinachofaa.

Ukulima wa majani chai, inaonekana majani chai yameweza kumea hapa njia nzuri. Kuna njia mabayo imeweza kupita katikati kumwezesha yule ambaye chuna chai kwa urahisi kuingia na kuweza kuchuna chai kwa njia nzuri na miti amabyo inayoweza kuonekana ikiwa kwa mbele pale, chai ya msitu katika eneo hili.

Ni kwenye kiwanda ambapo matunda yanatengenezwa katika eneo hili huenda matunda yameweza kuvunwa vizuri sasa yameletwa katika eneo kwa ajili ya kuweza kuchambuliwa na kuweza kutayarishwa kwa ajili ya kuweza kutumika na matunda ambayo yako hapa ni matunda yanayojulikana kama nyanya nyanya ambazo zimeweza kumea vizuri na kuvunwa na kukua kwa ajili ya kuweza kusafirishwa katika eneo hili.

Eneo la ukulima na utunzaji wa mimea kwa sehemu ya nyumba ya ndani, Mimea ya kijani inaonekana kwa ndani kuna nyumba pale kuna misitu alafu kuna milima ambayo inaonekana kwa pembeni pale.

Shamba kubwa ambayo imeweza kutumika kuweza kupanda kabeji, na kabeji hizi zimeweza kupandwa vizuri, zimeweza kumea na kuweza kunawiri vizuri. Hii inawezekana kuonyesha kwamba katika sehemu hii, huyu mkulima ataweza kupata mazao kwa wakati unaofaa. Pale mbele panaonekana kwa nyumba zipo upande ule wa mbele, kuonyesha kwamba kuna wale wanaokaa katika eneo hili.

Ukulima unaendelea katika eneo hili. Ni shamba ambayo imeweza kulimwa vizuri, migomba ya ndizi na ndizi imeweza kutokea imeweza kuning'inia, ni ndizi kubwa kubwa ambayo ina tokeza katika maeneo haya.

Hii ni njia ya kuweza kufanya mimea iweze kukua ndani ya chafu. Na inapokuwa hapa, mabomba yameweza kupita katikati kwa ajili ya kuweza kuyanyunyizia maji.ni njia moja ya kuweza kufanya mimea iweze kunawiri na kupata kuwango cha jua kinachofaa basi kukuwa na hitilafu yoyote.

Ni ukulima ambao unaendelea katika eneo hili. Ni ukulima wa uyoga. Uyoga umeweza kupandwa vizuri na kuweza kuhifadhiwa katika eneo lake. Kuna udongo ambao umeweza kuonekana kwa ndani hapo. Jengo lenyewe linaonekana kwamba kuna mazingira mazuri kwa ajili ya uyoga kuweza kukua kwa njia nzuri.

Ukulima wa mifugo , kuna kuku ambao wameweza kufugwa hapa. Vifaranga, ila kuekewa chakula kwa ajili ya lishe bora. Pia wameweza kutunzwa kwa njia nzuri . Ni vifaranga wadogo sana wenye umri karibu wa miezi, mwezi mmoja, hajafika hata mwezi mmoja hivi.

Ukulima unaendelea katika eneo hili. Kuna vivunguli amabvyo viko pale kwa ajili ya ukuzi wa mimea kuna milima ambayo inaonekana mbele ya vivunguli hivi kuna miti ambayo inaonekana sehemu hizi kuna kichaka kidogo amabayo kinaonekana mbele ya kivunguli hivi pia.

Shambani, kuna mipunga , kuna tinga tinga ambaye ipo kwenye shamba hili. Na linavuna mpunga hii, kuna wanaume ambao wanaonekana pale wakiwa wanakaribia tinga tinga hii ambayo inafanya kazi ya kuweza kuvuna mipunga.

Ukulima, unafanyika katika, eneo hili. Ni shamba kubwa, ambalo wameweza kupanda, aina ya mboga, mboga wameweza kukua, kwa njia nzuri wameweza kusitawi vizuri, imeweza kupangwa kwa utaratibu, kwenye mstari mmoja. Hapo mbele pale kuna ukulima wa vitunguu pia, imeweza kuonekana kwa, mbali.

Ni aina ya ufugaji. Ni ufugaji wa ng'ombe, kwa ajili ya kuweza kupata maziwa. Kuna ng'ombe wengi humu ndani kwamba wanalishwa wakitumia chakula chao kimeweza kuwekwa hapo, na chakula hicho kinawasaidia ili kwamba waweze kupata maziwa kwa urahisi na kwa wingi.

Lile ni shamba limeweza kutayarishwa vizuri, imeweza kupitishwa mabomba ya maji kuweza kurahisisha usambazaji wa maji katika mimea ya shamba hili. Mabomba haya yameweza kupita kwenye msatari mmoja, moja baada ya nyingine

Kuna bomba la maji limeweza kupita katikati ya shamba na bomba hii imeweza kuunganishwa na mabomba mengine madogo meusi ambayo mara nyingi husaidia kwa ajili usambazaji wa maji hasa kwa njia ya matone katika shamba hili. Usambazaji wa matone hayo husababisha mimea kuweza kukua hata wakati huenda jua limewaka kali au ukosefu wa maji haupo katika eneo hilo.

Ni shambani, imeweza kulimwa shamba ambalo limeweza kulimwa vizuri, mabomba yameweza kupitishwa katika shamba hili, kwa ajili ya usambazaji wa maji, kuwe na, maji, inayotosha katika, shamba hii, kuna majani ambayo yapo pembeni pembeni ambayo inaonyesha kwamba kuna ukuzi ambao unaendelea katika eneo hili.

Shambani, ambapo pana matayarisho kwa ajili ya ukulima. Shamba limeweza kulimwa vizuri. Na pia kuna mabomba ya maji ambayo yameweza kupita pale, kuwezesha maji kuweza kunyunyiziwa katika, shamba hili, kwamba tuweze kuewezesha mimea kumea kwa njia nzuri, pasipokuwa wakati ambapo hapana mvua, mabomba haya yataweza kuwezesha maji kuweza kueneza vizuri katika shamba hili.

Mabomba meusi yameeza kupita katikati ya shamba na mabomba hayo yanawezesha maji kuweza kunyunyiziwa kwa kiwango kinachofaa, hasaa, kwa wakati ambapo mvua haupo, itakuwa ni rahisi kwamba mimea hii kuendelea kukua na kuendelea kustawi kwa njia inayostahili.

Shamba ambalo limeweza kutayarishwa vizuri. Kuna mimea ambayo imeweza kuonekana kwa mbali. Kuna mitaro ambayo imeweza kupita katikati ya shamba hili , kwa ajili ya usambazaji wa maji katika eneo hili. Kwa kando kuna miti ambayo inaonekana inaweza kumea kama msitu unaweza kumea kwa kando.

Bomba kubwa limeweza kupita katikati ya shamba, likiunganishwa na mabomba mengine madogo madogo, ambayo imeweza kusaidia kwa kunyunyiza kwa njia ya matone katika shamba hili. Na ukulima huu mara nyingi husaidia kwa ajili ya kuweza kukuza mimiea, hata ingawa huenda wakati mwingine, wakati ambapo mvua haitakuwepo kutakua na urahisi wa kuweza kukua kwa sababu maji yatakua mengi katika eneo hili.

Ni shambani. Kuna mimea imeweza kumea vizuri. Sababu kuu ni kwa sababu ya unyunyizaji wa maji katika shamba hiyo. Mabomba ya bomba imeweza kupita katikati ya mimea, kuwezesha maji iweze kusambaa kwa kiwango kikubwa kufanya mimea iweze kukua kwa uharaka na kuweza kuoata maji ya kutosha.

Ukulima wa huendani mchele ambao unaendelea katika eneo hili na maji yameweza kuonekana kuwa maji ni mengi zaidi ambayo yako katika eneo hili. Maji haya yanasaidia sana mpunga huu kuweza kukua vizuri kwa sababu yanahitaji maji mengi. Kuna mabuba ya maji ambayo yameweza kupita mawili meusi ambayo yameweza kupita na kuingia hapokuonyesha kwamba inasambaza maji kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Shambani mimea imeweza kupandwa vizuri, kuna mabomba yameweza kupita kwa shamba hili kwa ajili ya usambazaji wa maji, na pia kuna miti ambayo imeweza kumea katikati ya shamba hii ambayo inaonekana kwa mbali.

Shambani , ni shamba ambayo imeweza kupitishwa bomba la maji. Bomba hili linawezesha maji kueza kusambazwa vizuri katika shamba hii na mimea hii iweze kukua kwa njia nzuri. Kuna wakulima wanaonekana kwa mbali pale, ambao wanajaribu kupalilia mimea katika shamba hii.

Mabomba yameweza kupita katikati ya shamba na yanapopitishwa kwa njia hii, inasaidia kwa ajili ya unyunyiziaji wa maji hasaa matone katika eneo hili. Inasaidia hasaa wakati ambapo kuna kiangazi katika eneo hili. Mamboga yataendelea kumea na kuweza kunawiri kwa sababu hayatakosa maji.

Eneo la shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kupanda. Mabomba yamepita katikati mwa shamba kwa ajili ya kuweza kunyunyiza maji katika shamba hii ili kwamba iweze kupata rotuba ya kutosha kwa ajili ya mimea alafu kuna ndizi pembeni pale eneo la mbele.

Bomba limeweza kupita katikati ya shamba. Bomba hili linawezesha maji kuweza kusambaza maji katika eneo la shamba. Maji yanaonekana yakiwa yanasambazwa vizuri eneo hili. Mimea kama vile mahindi inapata maji ya kutosha na inawezesha mimea kuendelea kukua na kuendelea kunawiri.

Eneo ya shambani ambapo mabomba yameweza kupita katikati ya shamba. Shamba imeweza kutayarishwa vizuri na mabomba haya yanapopita ndani ya shamba inasaidia kwa unyunyizaji wa maji katika shamba hili. Na mashamba yanapopata maji kwa urahisi na kwa wingi, mimea inakua na kuweza kunawiri kwa njia nzuri.

Ni shambani ambapo mabomba ya maji yameweza kupita katikati ya mimea. Mabomba haya yanawezesha maji kuweza kusambaza kwa urahisi kwenye mimea, kuweza kufanya mimea kukua kwa urahisi na kuweza kupata maji ya kutosha.

Ni eneo la shambani ambamo ukulima unaendelea. Kuna mabomba ambayo yameweza kupita kwa ajili ya kuweza kusambaza maji katika maeneo ya shamba. Na mabomba haya ni meusi, yamepita mawili katikati ya mimea. Yanasambaza maji kwa ajili ya kuweza kupatia mmea hii maji ya kutosha na kiwango cha kutosha inayohitajika kwa ajili ya mimea.

Ni shamba ambalo limeweza kupandwa pilipili hoho. Ni shamba ambalo limeweza kugawanywa katikati, na mitaro. Katikati ya mimea kuna mabomba ya maji, ambayo yanaonekana pale, alafu kwa juu kuna nafasi kwa ajili ya mwanga kuweza kuingia, kuweza kurahisisha mmea kuweza kupata mwanga unao faa.

Ni shambani ambapo shamba limeweza kutayarishwa vizuri kwa ajili ya kuweza kupanda. Mabomba yameweza kupita katikati ya shamba kuwa inaweza kunyunyiza maji kwenye shamba hii kwamba iweze kuwa tayari kwa ajili ya upanzi. Kwa mbele pale, tunaona kuna ng'ombe na kuna msitu kwa mbali ambayo inaonyesha ishara ya kwamba mandhari ni mazuri.

Ni shambani, kuna maji ambayo yamepita katikati. Kuna mabomba ambayo yametoka kwenye maji yakielekezwa kwenye shamba. Mabomba haya yanasambaza maji kwenye shamba hii kwa kiwango ambacho kinafaa. Kuna mti ambao uko mbele palembele ya shamba hii.